Mgonjwa akiwa amelala kitandani hospitalini akiwa na vifaa vya matibabu karibu naye. Mtu mwingine amevaa vifaa vya Kinga kama vile suti ya kinga, glavu na kifuniko cha uso na anaonekana akimhudumia mgonjwa.

Mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya kujikinga anahudumia mgonjwa katika chumba cha wagonjwa mahututi. Vitanda kadhaa vya hospitali vinaonekana nyuma na baadhi ya wagonjwa wamelazwa wakipata uangalizi maalum.

Afisa wa afya ameketi mezani akihudumia mama aliye na mtoto mchanga. Wote wamevaa barakoa wakifuata taratibu za kiafya. Ukuta una mabango ya elimu ya afya huku chumba kikionekana kuwa kituo cha huduma ya mama na mtoto.

Mhudumu wa afya amevaa maski na fulana ya mistari ,akimchanja msichana mdogo aliyevaa sare na maski .Wapo ndani ya chumba chenye madirisha ya vioo, wakizingatia usalama na tahadhari za ki afya wakati wa utoaji wa chanjo shuleni.

Wauguzi watatu wamevaa mavazi ya upasuaji, barakoa, na kofia za kinga wakisukuma machela yenye mgonjwa aliyezungushiwa shuka nyeupe. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya hospitali yenye viti vya kuongojea pembeni. Mazingira ni safi na yana kutoa taswira ya huduma ya dharura au maandalizi ya upasiaji.

Mgonjwa akiwa amelala kitandani hospitalini akiwa na jeraha kubwa kwenye miguu uliowekwa kifaa kikubwa cha chuma kilichofungwa nje ya mguu kwa ajili ya kurekebisha mfupa uliovunjika vibaya.

Mwanamke akiwa amebeba mtoto mgongoni anazungumza na wahudumu wa afya walioketi mezani chini ya hema. Wote wamevaa barakoa wakionekana kushiriki huduma ya afya ya jamii kama vile usajili wa matibabu au chanjo.

Picha inaonyesha mwanaume akisafisha mikono yake, kwa maji kutoka kwenye tenki la plastiki lilo wekwa kwenye stendi maalum ya kunawia mikono katika eneo la soko. Pembeni yake kuna watu wengi walio vaa barakoa jambo linalo ashiria hatua za kujikinga na magonjwa ya kuambukizana.

Wahudumu wa afya waliovaa mavazi ya buluu wanatoa huduma kwa mama na mtoto ndani ya chumba kilichopambwa na maandishi ya alfabeti. Mmoja wao anamchoma mtoto chanjo huku mwingine akitabasamu kwa furaha. Sanduku la vifaa vya matibabu limewekwa karibu, likiwa na dawa na vifaa vingine.

Ni zoezi la utoaji wa huduma za afya kwa jamii. Wahudumu wa afya wamevaa sare za wauguzi na mmoja amevaa glavu akimchunguza mwanaume. Viti vya bluu vimepangwa kwa safu vinavyoashiria huduma kwa watu wengi.

Gari jeupe linaivuta trela kubwa lenye maandishi Mobile Clinic likiwa limeegeshwa kwenye uwanja wa udongo. Trela hili ni kliniki ya kuhamahama inayotoa huduma za afya kwa jamii zilizo maeneo ya mbali.

Gari la kliniki la kuhamahama lililoandikwa beyond zero mobile clinic likiwa limeegeshwa chini ya miti mkubwa wenye kivuli. Wanawake na watoto wamepanga foleni wakisubiri kupata huduma za afya.

Gari maalum la huduma ya afya ya jamii linaloonekana barabarani likiwa limeandikwa Mobile Clinic . Gari hili limeundwa kutoa mahudumu za afya kwa watu walioko maeneo ya mbali yasiyofikiwa kwa urahisi.

Mdomo wenye tabasamu la kuvutia unaonyesha meno meupe yaliyopangwa vizuri. Ngozi yake ni laini na yenye mwangaza wa asili. Tabasamu hili linaakisi furaha, afya na urembo wa asili wa mtu. Mwonekano huu unatoa hisia ya matumaini na mvuto wa kirafiki.

Uso wa mtu unamulika kwa tabasamu. Ana lenye kunda. Meno yamepangwa vizuri na ngozi inaonekana kuwa na afya nzuri. Tabasamu hili linaonyesha furaha, amani ya ndani na kujiamini likiwa ishara ya hali njema ya kimwili na ya kihisia.

Tabasamu la kuvutia linaonyesha meno meupe yaliyo safi na yaliyopangwa vizuri. Midomo imepakwa rangi nyekundu kwa ustadi ikiongeza mvuto wa jumla wa uso. Lugha ya mwili inaakisi furaha, afya ya kinywa na kujiamini kwa hali ya juu.

Daktari wa meno amevaa barakoa na koti jeupe akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha kliniki. Anatumia kifaa cha kuchunguza mdomo huku taa ya matibabu ikimulika. Mazingira ni safi na ya kitaalamu yakionyesha huduma ya afya ya kinywa na meno.

Mdomo umefunguliwa kwa kipanuzi cha meno ukionyesha meno ya juu na ya chini yaliyo na mpangilio usio sawa. Baadhi ya meno yana rangi ya manjano na pengo linaonekana sehemu ya mbele. Mandhari inaonyesha uchunguzi wa kinywa labda kwa ajili ya matibabu ya kiafya au marekebisho ya meno.

Mswaki ukiwa mdomoni unaonyesha mtu akisafisha meno yake kwa umakini. Meno yamepangwa vizuri na yanaonekana meupe yakionyesha utunzaji mzuri na usafi wa kinywa.

Vifaa vya kutumika katika matibabu ya meno vilivyopangwa juu ya uso mweupe. Vifaa hivyo ni pamoja na mswaki , kioo cha meno na vifaa maalum ya kuchunga na kutibu meno.

Afisa wa kijeshi aliyevalia sare ya jeshi na barakoa akimhudumia mwanamke katika mazingira ya kituo cha afya au huduma ya kijamii. Mwanamke huyo amevaa vazi la rangi mbalimbali na pia anavaa ushugi wa rangi nyeupe yenye michoro ya bluu.

Mdomo wa mtu ukiwa umegawanywa katikati kuonyesha tofauti kabla na baada ya kusafishwa meno. Upande wa kushoto una meno ya njano yaliochafuliwa uku upande wa kulia kuna meno meupe na safi.

Picha inaonyesha mfumilizo wa hatua za matibabu ya meno yaliyovunjika au kuchakaa, kabla na baada ya kurekebishwa, katika kliniki ya Arrow Dental. Awali, meno ya mbele yanaonekana yakiwa na nyufa au vipande vilivyopotea. Lakini katika picha za baada, yamewekwa vizuri na kurejeshwa.

Picha inaonyesha tofauti kabla na baada ya marekebisho ya jino lililovujika. Sehemu ya juu inaonyesha jino la mbele lililopasuka huku sehemu ya chini linaonyesha jino hilo likiwa tayari nimerekebishwa kwa utaalamu wa kidaktari wa meno na sasa meno yanaonekana yakiwa safi yamejengwa vizuri.

Meno ya mtu yakifanyiwa matibabu ya meno, ambapo daktari wa meno anaonekana akiweka dutu mahali kwenye jino akitumia kifaa kidogo cha plastiki. Dutu hiyo huenda ni ya kufunika ufa, kufanya matengenezo au kuboresha mwonekano wa jino.

Wakazi wanatembea kwenye barabara iliyofurika maji baada ya mvua kubwa. Maji yamejaa hadi kwenye magoti na baadhi ya watu wanabeba watoto na bidhaa zao. Mazingira yanaonyesha hali ngumu na changamoto za mafuriko katika mitaa ya miji.

Watu wanaovaa sare za shirika la msalaba mwekundu, wanasaidia kuokoa mali kutoka kwenye nyumba iliyozingishwa na mafuriko. Maji yamejaa kwenye mtaa na kufunika barabara. Wananchi wanaonekana wakihangaika, huku wengine wakisaidia katika juhudi za uokoaji.

Jengo la darasa limezungukwa na maji yaliyotuama kutokana na mafuriko, jambo linaloashiria hali mbaya ya miundombinu ya kupitisha maji. Majani yameota karibu na jengo na mazingira yanaonekana kushindwa kuhimili mvua nyingi, hali inayoweza kuathiri masomo na usalama wa wanafunzi.

Watu wanaokolewa kutoka kwenye mafuriko makubwa katika eneo lenye makazi duni. Maji ya tope yamejaa barabarani yakifikia kiunoni mwa watu. Mtu aliyevaa sare nyekundu anambeba mtoto mgongoni huku mwingine akisaidia kwa kushika kamba ya usalama.

Wanaume wawili waliovaa barakoa wanafichua kibao cha kumbukumbu cha ufunguzi rasmi wa jengo jipya. Mmoja anashikilia kipaza sauti huku mwingine akivuta pazia la buluu. Tukio linaonyesha uzinduzi wa mradi wa serikali au taasisi kwa heshima na hadhi ya kiutawala.

Ni jengo kubwa linaloteketea kwa moto huku moshi mzito mweusi ukifuka hewani. Moto huo unaonekana kuwa mkubwa na hatari ukitishia usalama wa jengo na watu walio karibu. Watu wengi wamekusanyika nje baadhi wakiangalia kwa hofu na wengine wakikimbia.

Mzuzuru wa lori ya kampuni UBS yakiwa yameegeshwa barabarani, likiwa na bango linalosomeka delivering humanitarian relief . Hii inaashiria usafirishaji wa msaada ya kibinadamu, uenda wakati wa changa au dharura kama vile mafuriko ukame au mlipuko wa mangonjwa.

Mbuga kavu yenye nyasi fupi na mimea iliyonyauka inaonekana chini ya anga la mawingu. Mandhari ya mbali yanaonyesha msitu wa miti iliyopoteza majani huenda ni kipindi cha baridi au kiangazi. Mandhari hii inaakisi utulivu wa mazingira ya asili.

Mtu anasafisha mikono kwa maji safi yanayotiririka kutoka kwenye chombo la plastiki lenye bomba la kuguza chini. Mikono hiyo ina sabuni na mtu anapiga mswaki akionyesha umuhimu wa usafi. Chombo kiko juu ya meza ya mbao iliyowekwa katika mazingira ya nje. Mkono wa mtu mwingine unaonekana kushikilia sabuni au kiganja.

Mto mdogo unapita katikati ya eneo kavu lililojawa na mashina ya miti iliyokatwa. Mazingira haya yanatoa picha ya ukame na uharibifu wa mazingira huku anga likiwa na mawingu mepesi ya jioni.

Ardhi iliyojaa mabaki ya miti iliyokatwa inaonyesha uharibifu wa mazingira kutokana na ukataji miti wa kiwango kikubwa. Miti iliyobaki iko mbali na pembeni. Huku eneo kubwa likiwa tupu. Hali hii inaathiri afya ya mazingira, usababishaji mmomonyoko wa udongo.

Chumba kidogo cha huduma ya afya chenye meza ya daktari, kiti, kitanda cha kuchunguza wagonjwa kilichofunikwa na karatasi ya plastiki na rafu zilizojaa vifaa vya matibabu kama vile dawa, faili na karatasi za kumbukumbu. Mazingira ni safi na yenye mpangilio.

Sehemu ya ndani ya kituo cha afya chenye mlango wa kijani kibichi uliofunguliwa. Ukutani kuna mabango ya elimu ya afya kuhusu chanjo, ufuatiliaji wa vitamini na ushauri wa waathiriwa wa ubakaji.

NI sehemu ya maabara ya akisasa yenye vifaa mbalimbali vya uchunguzi na uhifadhi wa sampuli. Kushoto kuna kifaa chenye maandishi ya bioharzard ambayo huendi ni jokofu maalum ya kuhifadhi sampuli hatarishi kama damu au virusi.

NI chumba cha hospitali kilicho na vitanda vya wagonjwa vilivyoboreshwa kwa matumizi ya kisasa pamoja na vifaa vya matibabu kama vile monitori za kuchunguza hali ya mgonjwa. Mhusika mmoja ambaye anaonekana kuwa wafanyakazi wa afya anarekebisha sehemu ya kitanda.

Kwenye meza Kuna box la visu vya upasuaji vinavyotumika mara moja tu. Visu viwili vya plastiki vya rangi ya buluu vimefungwa Kwa utaratibu ndani ya vifungashio vya plastiki vikionyesha vifaa vya kitabibu vilivyo tayari Kwa matumizi ya kiafya.

Kiti cha magurudumu cha kisasa kimewekwa kwenye sakafu safi ya vigae. Kina fremu ya chuma yenye kung'aa, sehemu ya kukalia na kuegemea mgongo zimetengenezwa kwa vitamba vyeusi na sehemu za kukanyagia miguu ni za metali. Mikono imefungwa kwa nailoni ya plastiki mpya.

Kitanda cha watoto wachanga chenye kifaa cha kutoa joto na mwanga wa bluu. Kinatumika kwa ajili ya tiba jaundice .Mashine inaonyesha vipimo vya joto na muda wa matibabu kwenye panel ya kidijitali.

Ni faili la kumbukumbu za matibabu ya mgonjwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Jina la mgonjwa, namba ya kitengo, tarehe ya kulazwa, kitanda au utambuzi wa mgonjwa vimeandikwa juu ya karatasi. Chini yake kuna jedwali liliojazwa kwa maandishi ya mkono ikionyesha tarehe moja, taarifa za uangalizi.

Chumba cha kliniki ya macho kilicho na kifaa maalum cha kuchunguza macho kinacho julikana kama slit lamp . Kifaa kimewekwa juu ya meza nyeupe pamoja na viti viwili vya kukalia, kimoja kwa daktari na kingine kwa mgonjwa. Dirisha na pazia za buluu zinaonekana upande wa kulia.

Ni kifaa cha kisasa cha kupima shinikizo la damu . Kina onyesho la kidijitali linaloonyesha vipimo kama vile shinikizo la juu, shinikizo la chini na mapigo ya moyo kwa dakika. Kando yake kuna kitambaa cha kuweka kwenye mkono.

Picha inaonyesha dawati la ofisi lenye kompyuta ya mezani ambayo inaonyesha picha ya eksirei ya mkono kwenye skrini ikiashiria kuwa ni sehemu ya kituo cha afya au hospitali. Juu ya dawati kuna kibodi, panya ya kompyuta, kamera ndogo, daftari kubwa na kumbukumbu na karatasi ya rangi ya bluu.

Mikono ya mhudumu wa afya inaonekana ikijaza sindano kwa uangalifu kutoka kwenye chupa ya dawa. Vifaa vya matibabu vimepangwa kwenye kontena vikionyesha mazingira safi ya kliniki au hospitali.

Meza ya chuma ya tiba iliyoandaliwa na vifaa mbalimbali vya matibabu kama sindano, glavu, chupa za dawa, na maji. Vifaa hivi vimepangwa kwenye vyombo vya plastiki, vya rangi tofauti vilivyowekwa ukutani kwa urahisi, wa upatikanaji wakati wa huduma za afya.

Tangazo hili linahamasisha uelewa wa afya ya akili kazini. Ikihesabu siku nane kuelekea siku ya afya ya akili tarehe tarehe kumi oktoba elfu mbili na ishirini na nne. Linasisitiza hali kama msongo wa mfadhaiko, na uraibu kuwa changamoto kazini.

Wasichana wawili wakiwa wamesimama kwenye kichunguu chenye takataka nyingi wakiangalia makazi duni yaliyojaa vibanda vilivyojengwa kwa mabati na mbao yanayoonyesha hali ya umaskini katika mtaa wa mabanda.

Chupa kubwa nyeupe imeandikwa betamol Paracetamol tablets, na inahifadhi vidonge elfu moja vya Paracetamol . Dawa hii hutumika kupunguza maumivu na homa. Maelekezo yanaonyesha kwamba ihifadhiwe mahali pakavu na baridi chini ya nchi joto thelathini celsius mbali na watoto.

Chupa ya dawa inayoonekana kwenye picha ina maandishi vaccine BCG ikimaanisha chanjo ya BCG inayotumika kuzuia kifua kikuu. Maandishi ya Kifaransa yaneleza kuwa chanjo hii hutolewa kwa njia ya ndani ya ngozi.

Dawa ya Careone Acetaminophen yenye nguvu ya ziada ina kipimo cha mia tano kwa kila tembe, hupunguza maumivu na homa haraka. Inafaa kwa watu wazima na haina gluten . Imetolewa kwa vidonge mia moja ndani ya boksi na chupa nyeupe ya plastiki.

Kisanduku cha dawa cha ambaza ni kapsuli la pili. Remeni ya kisanduku kuna mchanganyiko wa vipande vya dawa zilizopangwa kwenye karatasi za plastiki kwa matumizi rahisi ya kila siku.

Mtoto mchanga analazwa kwenye incubator au kitanda cha hospitali, huku akifunikwa kwa blanketi la rangi nyekundu lenye mistari meupe. Afisa wa afya aliyevalia glavu anafanya huduma ya kiafya, huenda ni upimaji chanjo au uangalizi wa baada ya kuzaliwa.

Mama amemshikilia mtoto mchanga kwa upole huku mhudumu wa afya akimchoma chanjo. Mtoto ananyonyeshwa ili kumtuliza wakati wa sindano. Huduma hii inalenga kuimarisha afya ya mtoto na kuzuia magonjwa hatari.

Mhudumu wa afya amemshika mtoto kinywani kwa upole, huku akimnywesha dawa ya matone mdomoni. Huenda ni chanjo ya kuzuiya Polio. Mtoto amevaa sweta nyekundu na amesimama ukutani.

Ni mtoto mchanga aliyelazwa kwenye kitanda cha hospitali akiwa amelazwa juu ya blanketi ya pinki na kuvalishwa nepi. Mtoto huyo anaonekana kutumia mashine ya oksijeni ambapo anaonyesha kuwa anapokea matibabu ya dharura au uangalizi maalum wa kiafya.

Mwanaume aliyevalia barakoa anajaza maji kwenye mitungi ya plastiki ya manjano kutoka kwenye kituo maji cha jamii huku mwanamke aliyendani ya kibanda akisimamia huduma hiyo. mazingira yanaonyesha juhudi za kuhakikisha upatikanaji wa maji safi vijijini.

Mchezaji wa mpira wa mguu aliyevalia jezi namba 10 anahudumiwa baada ya kuumia. Mganga wa timu anamfungia mguu kwa bandeji kwenye uwanja wa nyasi. Vifaa vya huduma ya kwanza vimewekwa karibu ikiwa ni pamoja na mkoba wa huduma ya dharura na dawa.

Wanariadha huyu anaonekana kuumia au kupata maumivu mwilini wakati wa mbio. Anakusanyika magoti huku uso wake ukiashiria uchungu mkubwa. Inawezekana amejeruhiwa kwenye mguu au kiuno. Hali hii ni ya kawaida kwa wanariadha wanapokuwa kwenye mashindano makali.

Mchezaji wa mpira wa miguu ameketi kwenye nyasi huku akishika paja lake kwa maumivu makali. Uso wake umejikunja kuonyesha uchungu, huenda kutokana na jeraha la misuli au kugongana.

Mguu wa mtu mwenye ngozi nyeusi ukiwa umevimba katika sehemu ya kifundo cha mguu, kuna dalili za mabadiliko ya ngozi kama vile kuvimba, kungaa na uwezekano wa maambukizi au jeraha.

Katikati ya mimea yenye majani mabichi, kuna kiota kilichosukwa kwa nyasi kavu na vijiti vidogo. Kiota hicho kimefunikwa vizuri ardhini kikilindwa na vichaka na matawi ya mimea kando yake.

Mmea wa rosemary wenye majani yenye harufu nzuri umeota kando ya kichaka pengine vya kijani chini kuna nyasi kavu na udongo wa kahawia, huku mwana wajua ukimulika sehemu ya bustani mazingira haya yanaonyesha eneo linalofaa kwa kilimo cha mimea ya viungo.

Mmea wa majani mapana ya kijani kibichi, yanafanana na umbo la moyo unaokua kwenye mazingira ya kichaka au msitu mdogo. Majani haya huenda ni ya mmea wa mnyanyapori au wa paipori.

Picha inaonyesha mti mkubwa wenye majani mengi ukiwa umepigwa picha wakati wa mchana katika eneo la mashambani. Jua linaangaza moja kwa moja kupitia matawi ya mti huo na miale ya mwanga wa jua inaonekana kupenya kwenye majani na kuunda mng'ao mkali juu ya mti.

Sehemu ya juu ya mti wenye majani ya kijani kibichi na matawi mengi yaliyotapakaa. Miozi ya mwanga wa jua inapenya kupitia majani.

Miale ya jua inapenya kupitia matawi ya mmea wenye majani mabichi yanayong'aa. Ukiwa sehemu yenye msitu mnene. Mandhari hii inaonyesha mazingira ya tiba asilia, ambapo mimea ya dawa hutumika kwa afya na ustawi wa jamii.

Mti wa matunda unaojulikana kama mfundu. Matunda yake yanafanana na yale ya mzeituni kwa umbile, lakini huwa na rangi ya kijani kibichi wakati hayajakomaa. Mara yakikomaa hubadilika rangi na kuwa na ladha tamu.